Hili ni kundi la watu ambao wamesimama karibu na magari kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake. Wako nje kwenye eneo lenye nyasi na miti mirefu na kuna gari nyeusi kubwa ambalo liko katikati yao.

Hii bidhaa ya shambani, imepangwa kwenye vikapu na ndoo, kwenye soko au duka la mboga mboga. Kuna viazi vitamu vya zambarau, na viazu vikuu kwenye vikapu. Viazi nyeupe vimejazwa kwenye ndoo mbali mbali.

Hili niduka la maziwa na bidhaa za maziwa linaloitowa GSP Milk li nalo endeshwa kama biashara ndogo, inoonekana kuwa katika eneo la mjini au mji ndogo pana nambari za mawasiliyano.

Hili ni duka lililoandikwa M-pesa, likiwa na mlango kubwa wa kijani kibichi. Jina hilo M-pesa limeandikwa kwa herufi kubwa. Ndani ya duka Kuna bidhaa mbalimbali na friji. Hivi ni vifanyabiashara zaidi vya huduma katika duka hii.

Gari hili ambalo liko katikati eneo la nyasi kando ya gari zingine inaonekana kuwa Gari ya kifahari. Nyuma ya Gari hii pana miti mirefu ambayo ni ya kijani.

Bango hii ya matangazo ya bima ni ya bodaboda, hapa kuna picha ya watu wawili ambao wamevalia kofia ngumu za njano na vesti za usalama wakiendesha pikipiki, bango linaeleza kuwa unaweza kupata bima kwa shilingi elfu tatu.

Noti hizi ambazo ni za Kenya, shilingi elfu kila moja imepangwa baada ya nyingine. Zimepangwa kwenye njia maridadi. Noti hizi ni rangi ya kahawia na zote zina neno moja, sufuri, sufuri, sufuri.

Mkono umeishikilia simu hii. Simu hii ni nyeusi na inaonekana kuwa inatumia simu ya M-Pesa. M-Pesa hii imejigawa mara tatu kwenye skrini hii.

Sokoni hapa ama pahali pa kuuzia bidhaa, pana bidhaa nyingi ambazo zimetolewa shambani, kama vile machungwa, nyanya, vitunguu au paipai, ndizi zinaninginia kutoka juu, mwanaume amejishika huku akikua muuzaji.

Hii ni soko kubwa lenye wingi wa mazao mbalimbali, pana rundo la matunda na mboga za aina tofauti zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vikapu vikubwa, wafanyabiashara na wanunuzi wako katika umati chini ya miavuli yenye rangi tofauti.

Kwenye soko hili au banda la kutengeneza bidhaa za mkono na kitamaduni na mapambo upande wa kulia kuna shanga za rangi mbalimbali za urembo upande wa kushoto kuna mifuko na vikapu vilivyotengenezwa kwa mkono.

Hii ni sehemu ya mbele ya gari ya zamani ya buluu, nyepesi, inaupande wake wa nembo ya dhahabu ambayo imeandikwa maandishi kwa kingereza na mapambo ya chuma ambayo yanafanana na matundu.

Magari haya ni ya kisasa na yamepangwa kwa mstari mmoja huku yakiwa kama kwenye maonyesho ya magari. Magari yana rangi tofauti ikiwemo buluu, nyekundu na kijivu na yote yanafanana kwa mitindo huku yakiwa ya mtengenezaji mmoja.

Hii ni rundo la matikiti maji makubwa, yenye rangi ya kijani iliyokolea na mistari nyepesi. Mtikiti yamepangwa juu ya meza, katika eneo la kuuza na matunda mengine madogo kama machungwa na avokado.

Hii ni magari matatu ya kifahari aina ya Mercedes Benz G-Wagon, yakiwa wamepaka katika eneo la wazi, magari haya yana rangi tofauti nyeusi, nyeupe na giza na yamepaki karibu na barabara iliyotengenezwa.

Hii ni duka la maziwa au kituo cha mauzo ya maziwa kinacho itwa Destiny Diaries ambacho pana huduma ya maziwa hapa ni jioni au usiku kutokana na mwanga wa taa ya ndani ya duka hili.

Hii ni bodi ya kubadilisha fedha. Ina viwango vya kununua na kuuza kwa sarafu mbalimbali za kimataifa, dhidi ya sarafu ya Kenya, baadhi ya sarafu zinaonekana kama ile ya nchi nyingine.

Hii ni duka dogo la rejareja au kibanda cha biashara ambacho kinatoa huduma mablimbali na kuuza bidhaa, pana maelezo ya kina kama vile sanduku la mbao na sanduku hili la mbao kuna katoni kidogo ya kahawia ambayo ina kiasi kidogo ya bidhaa kama viazi.

Hii eneo kubwa, ina magari ambayo yako katika maegesho ,sehemu hii ina nyumba kubwa ambazo ni za rangi za nyeupe ambazo zimesimama tisti. Magari hizi ni za aina nyingi, kuna lori na gari mdogo.

Mabasi kadhaa yako katika hatua mbali mbali za utengenezaji, ndani ya kiwanja. Basi moja la mbele lina rangi ya njano, na bado halijakamilika huku sehemu yake ya mbele ikiwa wazi.

Eneo hili ni sokoni. Soko hili si la kawaida wanuza vitu vya kitamaduni kama vile shanga, pete ambazo zimetengenezwa njia za kitamaduni. Mama anaonekana kuwa ameketi na amejifunga kitambaa kiunoni.